Noti kadhaa za iliokuwa shilingi elfu moja ya pesa taslimu ya Kenya zimetandazwa. Katika noti hii ya Kenya ya zamani mbele yake mna picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya, Jomo Kenyatta.

Sehemu au soko la viatu. Viatu aina mbalimbali vimepangwa na mchuuzi huyu tayari kuviuza, viatu vingine vipo juu vinaning'inia. Mbele ya soko hili la viatu mna mchuuzi wa kike ameketi mbele ya kibanda kingine hapo mbele.

Mkono wa mwanadamu unaonekana kushikilia noti mbili za shilingi elfu moja pesa tamslimu ya Kenya. Mkono mwingine umeshikilia simu ya Nokia. Anabonyeza simu hiyo.

Eneo la maegesho ya magari. Gari aina ya Toyota Hiace lipo katika eneo la kuegesha magari. Kando yake ni magari mengine, kama kuna Toyota Pickup na Mazda, na gari lingine.

Sokoni aina mbalimbali ya matunda yametandikwa tayari kuuzwa. Watu wamekusanyika wachuuzi na wanunuzi kuuza na kununua bidhaa zao. Mmoja anaonekana kuangalia bidhaa, anachagua cha kununua.